Ufuoni humu mwa bahari mna mchanga mwingi mweupe, maji ni matulivu na hakuna mawimbi, upande mmoja kuna kichaka chenye miti na minazi ya rangi ya kijani kibichi, kuna watu wachache wanaotembea ufuoni.

Ndani ya bahari hii kuna watu watatu waliosimama ndani ya maji, wengine wao wako ndani ya meli iliyoegeshwa hapo karibu. Anga ni wazi hakuna mawingu. Bahari ni tulivu hakuna mawimbi madogo madogo.

Ndege kubwa nyeupe yenye maandishi ya "Jambo Jet" iko kwenye uwanja wa ndege. Kando yake kuna nyasi za kijani kibichi. Watu waliovalia makoti ya mwanga ya kuashiria kuwa ni wafanyikazi wa huko wamesimama kando yake.

Barabara hii pana ya lami imegawanywa mara mbili. Kuna magari na pikipiki zinazopita juu. Pande zote mbili kumezungukwa na misitu zenye miti ya majani ya kijani kibichi.

Ufuo huu wa bahari una mchanga mwingi mweupe uliofinikwa na uchafu mwingi wa rangi ya hudhurungi na nyeusi. Kando yake kuna maji ya bahari ambapo yana mawimbi madogo na mashua ndogo iliyoko katikati. Huko mbele kuna miti ya kijani kibichi.

Nyumba hii ya matope ni ya kanisa linaloandikwa, Grace Pefa Church Ministry. Watu wawili wenye jinsia ya kiume wamesimama mbele yake, mwengine amevalia kaptura na mwengine suruali ndefu kuna tank moja jeusi kwa upande mmoja wa jumba hili.

Mbele ya bustani ya hoteli hii yenye ukuta nyeupe na paa la makuti. Kuna maji yaliyotengenezewa vizuri na kupandiwa maua juu yake. Linazungukwa na mimea yenye majani ya kijani kibichi.

Jengo kubwa la ghorofa lenye muundo wa kisasa limepakwa rangi ya nyeupe kwenye ukuta na kijivu kwenye nguzo zake. Anga ni wazi na kuna mawingu machache. Upande wa kushoto kuna majani ya kijani kibichi.

Ufukweni kuna bahari, kuna mawingu madogo na maji yanagonga mchanga huu mweupe. Kuna mawe makubwa na madogo yalioko ndani ya maji. Mawingu meupe yamefunika anga.

Ukuta huu mkubwa unaonyesha kazi ya sanaa ya kuchora. Umechorwa miti, maua ya rangi tofauti kama vile ya njano na ya pia manjani ya kijani kibichi.

Mji huu una majengo ya magorofa mengi ya kila rangi, kuna pia miti yenye majani ya kijani kibichi, kuna pia barabara iliyoko na magari yaliyosimama yakiwemo matatu ndogo na basi kubwa.

Kwenye ufuo huu wa bahari kuna mchanga mwingi mweupe. Mbele yake kuna uchafu mwingi wa rangi ya udhurungi. Kuna watu wanaotembea kando ya maji. Maji ni matulivu. Anga ni safi na kuna mawingu meupe machache.

Kwenye barabara hii ya lami kuna gari zinazopita. Kuna watu wanaotembea kando yake na wengine kuivuka barabara hiyo. Ng'ambo zote mbili kuna majengo ya kifahari ya ghorofa yenye rangi tofauti tofauti.

Mkusanyiko wa watu wengi wa jinsia ya kiume, wamekusanyika nje ya jengo na wako chini ya hema. Wengi wao wamevalia makanzu na makofia ya rangi tofauti. Kuna gari yaliyoegeshwa kando ya hema hilo.

Lango hili leusi la chuma limezungukwa na kuta na moja yao imeandikwa, Dolphin Villa. Mbele yake kuna bustani ndogo iliyoko na maua ya rangi ya waridi na majani ya kijani kibichi. Kuna kibarabara ya mawe ya kuingilia kwenye lami.

Mbele ya kichaka hiki cha miti yenye majani ya kijani kibichi, kuna bahari. Maji ni matulivu lakini kuna mawimbi huko katikati. Anga si safi na kuna mawingu mengi meupe.

Mbele ya jengo hili kubwa la kanisa lililo na mlango wa mbao wamesimama halaiki ya watu wa jinsia ya kike na kiume. Kanda yao kuna ndoo kubwa za plastiki za rangi ya samawati zilizoweka maji ya kuoshea mkono. Nyuma yake kuna hema zilizofungwa nyeupe za kujikinga na jua.

Ufuoni humu mwa bahari pametengenezwa miavuli ya kujikingia na mvua ya makuti. Chini yake pamewekwa viti za mbao za kupumzikia na magodoro ya viti hizo yamepangwa kando. Karibu na maji kuna watu wanaotembea, maji ni matulivu na kuna mawimbi.

Kwenye barabara hii ndogo, kuna tuktuk ya rangi la manjano iliyosimama. Kando yake kuna uwanja wa nyasi za kijanikibichi na kuna kibao kilichoandikwa, Jacaranda Indian Ocean Beach Resort.

Uwanja huu wa kuogelea una maji ya rangi ya buluu, kando yake kuna sakafu ya mawe, na kuna viti vya mbao vyenye magurudumu vya kupumzikia vilivyopangwa hapo. Nyuma ya viti kuna nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Lori hili kubwa lenye rangi nyeusi limefunikwa kwa tandubari ya rangi ya kijani kibichi. Lina nambari ya usajili ya KCG 903. Angani kuna mawingu meupe yaliyotapakaa.

Mwanaume mmoja aliyevalia kanzu na kofia nyeupe amesimama mbele ya msikiti kwenye lango la kijani kibichi, upande moja kumeegemeza baiskeli na gari na upande mwingine kuna ndoo iliyoko na mfereji wa kunawa mkono.

Konteina hili kubwa la mizigo linarangi ya kijivu na lina maandishi makubwa meusi yanayosema maeks limeinuliwa juu na kreni chini yake kuna barabara ya lami na vimawe vidogo vidogo.

Feri mbili ziko kivukoni. Watu na magari wamebebwa kwenye feri hizo. Kuna giza na kuna taa zinazoangaza hapo baharini. Kuna mtu aliyevalia nguo ya mwanga kuonyesha yeye ni mfanyikazi wa feri. Amesimama mbele ya feri moja.

Katikati ya jiji. Magari aina tofauti tofauti ikiwemo tuktuk na gari ndogo zimesongamana kwenye barabara moja. Ni usiku na taa zinamulika kote. Kuna saa kubwa yenye rangi nyeupe na nyekundu.

Huku ni ndani mwa mkahawa. Watu watatu waliovalia nguo za kazi wamesimama nyuma ya meza. Meza hiyo iko na sahani na vifaa vingine vya jikoni, kama vile dishi za kuwekea chakula.

Ndani ya duka hili la jumla kuna bidhaa nyingi zimepangwa kwa rafu zingine pia kwa meza inatangaza kuwa kwa promotion kwa kuwekwa nembo ya, Promo nyuma yake kuna ukuta wa rangi nyeupe na ya kijivu.

Huku ni Pwani mwa baharini kuna mchanga mweupe na kuna jumba leupe liliko mbele ya ufuo huu kuna miti mingi ikiwemo ya mnazi na ina majani ya kijani kibichi. Miti mingine imekatwa na imepangwa huko chini.

Kando ya barabara hii pana, kuna mahali kumesimika maji. Upande huo mwingine kuna miti mingi ikiwemo minazi na ina majani ya kijani kibichi. Kuna pia nyaya ya stima iliyopita juu ya miti.

Ukurasa huu wa gazeti umeorodhesha ratiba ya Ramadhan ya mwaka wa 2005 November 1 ikiwa inaonyesha mwanzo na mwisho wa kufunga katika miji mbali mbali ya Kenya kama vile Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu na zinginezo.

Huku ni pwani, kuna mchanga mwingi wa baharini mweupe na pia kuna boti la rangi ya nyeupe na samawati lililoegeshwa hapo kwenye mchanga, nyuma yake kuna miti majani ya kijani kibichi.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe. Kuna uchafu mwingi wa rangi nyeusi na hudhurungi. Kuna miavuli yaliyotengenezwa na makuti kwenye ufuo na nyuma yake kuna minazi mirefu ya kijanikibichi.

Kwenye kivuko hiki, kuna feri kubwa sana za rangi ya samawati zilizoko ndani ya maji. Moja yao imebeba magari na tuktuk nyingi sana. Nyuma yao, kuna majumba yaliyojengwa, na miti mirefu ya kijani kibichi.

Nje ya dirishi hili kubwa la vioo kuna ndege nyeupe na nyekundu iliyoegeshwa uwanjani. nyuma ya kuna uwanja wa nyasi na msitu wa miti wa rangi ya kijani kibichi. Waabiri wanabeba mizigo wakitoka kwenye ndege.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe .Maji kidogo yanaelekea kwenye ufukwe. Bahari imetulia na hakuna mawimbi. Hali ya anga ni tulivu na imefunikwa na mawingu kidogo.

Jumba hili limejengwa kwa muundo wa kipekee wa mawe meupe. Mbele yake kuna bustani nzuri yenye nyasi na miti ya kijani kibichi. Kuna kinjia kidogo cha mawe kinachoelekea kwenye kisima ya kuogelea.

Ufuoni mwa bahari huo, kuna mchanga wa rangi nyeupe na umefunikwa na uchafu wa rangi nyeusi nyeusi. Kando ya mchanga kuna miti yenye majani ya kijani kibichi. Maji yanaonekana kuwa matulivu na hakuna mawimbi, anga ni safi huko mwisho.

Halaiki ya wanaume wa dini ya kiislamu waliovalia makanzu na kofia wamekaa kwenye sakafu ya msikiti na wanamsikiliza mmoja wao anapowaongelesha. Kuna wanaume wengine wanaoingia kwenye mlango.

Jumba hili lenye miundo ya majengo ya kiarabu na minara mikubwa mikubwa ni msikiti unaoitwa Masjid. Anga ni wazi na kuna mawingu meupe machache.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na kuna mchanga mweupe na uchafu wa hudhurungi na nyeusi ulioko juu yake. Kwenye maji kuna mashua za mbao na zingine ziko kwenye mchanga. Maji ni matulivu na hakuna mawimbi.

Mbele ya jengo kubwa la ghorofa lenye rangi ya waridi na milango na madirisha mengi ya rangi nyeupe pamesimama tuktuk ya rangi ya manjano kwenye barabara mbele ya tuktuk kuna dereva mwenye rangi nyeusi aliyekalia kiti cha mbele.

Baharini kuna feri ya rangi ya samawati iliobeba watu wengi na iko katikati ya maji huko ufuonikuna msitu ulioko na majani ya kijani kibichi na kuna nchi kavu.

Katika mkahawa huu kuna meza na viti zilizopangwa kwenye sakafu ya mawe. Kando yake kuna bustani iliyo na nyasi nzuri ya rangi ya kijani. Mbele yake kuna uwanja wa kuogelea wenye maji ya buluu. Kuna pia mwavuli mkubwa wa makuti wa kupumzikia.

Katika jiji hili kuna barabara ya lami na juu yake kuna magari ikiwemo tuktuk ikipita juu, kando yake kuna majengo ya maghorofa yaliyo na rangi tofauti tofauti upande wa pili kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Kanisa hili linaloitwa "Shiloh Celebration Churches" ni kubwa sana. Lina rangi ya machungwa kwenye ukuta na nyekundu kwenye paa. Mbele yake kumechorwa msalaba mweupe. Nje kuna nyasi za kijani kibichi na miti michache.

Watu watatu wa jinsia ya kiume wameshika simu kwenye mikono wakichukua picha za pamoja mmoja wao amevaa shati jeupe lenye nembo ya Kenya na hao wengine wamevaa za nyekundu na moja yao pia imeandikwa Kenya walionyuma wamechora bendera ya Kenya kwenye nyuso zao.

Treni kubwa ya rangi nyeupe, machungwa, na nyekundu iko ndani ya kituo cha reli, kuna watu waliosimama kando yake. Kuna majengo yaliyoko upande zote mbili, na anga ni safi hakuna mawingu mengi.

Hili ni kanisa kubwa. Lina minara miwili na misalaba juu ya minara hiyo. Lina rangi ya kijivu kwenye ukuta, na nyekundu kwenye paa lake. Kuna miti mingi iliyoko kando yake yenye rangi ya kijani kibichi.

Nyumba hii ndogo imetengenezwa na kuta wa vijiti na paa la makuti, iko kwenye ufuo wa bahari na nje yake kuna mchanga mweupe. Nyuma yake kuna msitu ulio na mimea na miti mirefu wa kijani kibichi.

Halaiki ya watu wenye jinsia ya kiume na waliovalia makanzu na makofia ya rangi tofauti wamepiga magoti chini ya hema wakiomba na nyuma yao kuna uwanja uliokuwa na nyasi zinazoelekea kukauka.

Kwenye ufuo huu wa bahari kuna mashua mengi ya mbao yaliyoegeshwa kwenye mchanga. Kando yake kuna vibanda vidogo vidogo vya kujikinga na jua. Nyuma yao kuna miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi.

Barabara hii ndefu ni ya lami na kuna pikipiki huku mbele juu yake, pande zote mbili kuna misitu mikubwa ya miti ya miembe, ya minazi mirefu na ya mahindi iliyoko na rangi ya kijani kibichi.

Uwanjani mwa ndege kuna ndege moja kubwa ya rangi nyeupe na nyekundu iliyoegeshwa. Kando yake kuna msitu mkubwa wenye miti mingi ya rangi ya kijani kibichi. Upande mwingine kuna barabara ya ama njia ya lami.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe, kuna mashua ndogondogo ya mbao inayoonekana katika maji, hali ya anga si safi vile maana kimefunikwa na mawingu madogo meupe. Maji yametulia na hakuna mawimbi yetote.

Ofisi hii ya uma ya huduma ya kenya kuna watu wawili waliosimama. Mmoja wao anaandika kwa kalamu kwenye dafatari na mwengine amesimama kando yake. Mbele yao kuna meza kubwa ilioko na tarakilishi yake na kiti nyeusi nyuma.

Ufuoni humu mwa bahari maji yamechukua rangi ya machungwa ambayo inatokana na mianga ya jua inayopotea kwa kuwa ni jioni. Kando yake kuna watu wanaotembea wawili kwenye mchanga na pia kuna miti mirefumirefu ya majani ya kijani kibichi.

Ufuoni huu mwa bahari kuna miti nyingi ya minazi na mengineo yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna majumba mawili yenye paa la makuti. Maji yanaonekana kua matulivu.

Ndani ya sehemu ya duka hili kuna jokofu mingi zilizopangwa kwenye sakafu nyeupe. Zingine ni za rangi ya kijivu na zingine nyeupe. Huko mbele kuna vitu zingine zinazouzwa kwenye rafu.

Mbele ya jumba hili lenye ukuta nyeupe na paa la makuti, pana viti vya kupumzikia. Gari leusi limeegeshwa kando na kuna watu jinsia ya kike waliovaa nguo za kitamaduni wakidensi.

Barabara hii ya lami kuna magari mawili mbele, moja ikiwa rangi ya samawati na ingine ya kijivu. Pande zote kuna miti mikubwa ikiwemo minazi iliyoko na majani ya kijani kibichi. Anga ni safi na kuna mawingu kadhaa kadhaa ya rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kuuzia taulo za kuogea. Zipo zenye rangi tofauti ikiwemo; hudhurungi, nyeupe, nyekundu, kijani kibichi, waridi na zimepangwa kwenye rafu za mbao.

Ndani ya uwanja huu mkubwa wa michezo, kuna viti vya rangi tofauti tofauti, kuna watu wachache wameketi na kusimama wakishuhudia mpira wa kandanda unaoendelea, wachezaji wawili wanawania mpira, mmoja amevalia sare ya rangi ya buluu na mwingine ya manjano.

Mahali hapa pa usajili, kuna meza ndefu, ambayo watu wamekaa pande zote mbili. Upande mmoja pamekaa watu waliovaa makoti ya mwanga ambayo yakujitambulisha kuwa ni wafanyakazi. Wengine nao wamesimama, wakingoja kuhudumiwa.

Kando ya barabara hii kuna mimea inayo kuzwa kwenye plastiki zilizo katwa na vibanda vilivyofunikwa na majuala kando yake kuna miti mirefu ikiwemo ya mpapai iliyo na majani ya kijani kibichi.

Umati mkubwa wa watu wamejumuika kwenye uwanja wa michezo. Wengi wao wamekaa kwenye viti viliyowekwa vitambara vyeupe. Wengine ni wanaume na wengine ni wa jinsia ya kike.

Haya ni makabati yaliyotengenezwa kwa mikoko ya miti na imeunda rafu na inaweza kutumika kupangia vyombo ama kuwekea nguo, nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.

Jumba hili lina muundo wa kipekee wa kiasili wa mawe na kuta nyeupe, paa ni za makuti na nyuma yake kuna miti iliyoko na majani ya kijani kibichi. Kuna kinjia kidogo cha mawe kinachopita katikati ya bustani iliyozungukwa na nyasi.

Meli ndogo yenye rangi nyeupe na ya samawati imeandikwa, Glass Boat Mv Nice, ipo katikati ya bahari. Maji ni matulivu na hakuna mawimbi. Ndani ya meli hio kuna abiria waliokaa chini.

Ufuoni humu kuna mchanga mweupe maji ni mengi na kuna mawimbi madogo madogo karibu na mchangani. Kuna mashua ndogo ilioko katikati mwa bahari anga imefunikwa na mawingu mengi meupe.

Msikiti huu uliko na kuta wa rangi nyeupe na ya kijani kibichi ni kubwa sana. Mbele yake kuna mti mkubwa ulioko na majani ya kijani kibichi. Kuna tuktuk inayopita kwa barabara kando yake na kuna mtu anayeingia msikitini.

Huku ni pwani mwa baharini na kuna maji mengi yenye rangi ya samawati. Kuna mawimbi madogo yanayosukuma maji ufukoni, na kuna meli iliyosimama katikati ya bahari iliyotengenezwa na mbao. Anga ni chafu na ina mawingu yaliyofunika miale ya jua.

Ufuoni humu mwa bahari, kuna uchafu unaoonekana kando na maji. Kuna mchanga mweupe, maji ni matulivu na ya rangi ya samawati. Kuna jumba kubwa huko mbele, na kuna miti ya minazi, na mengine yenye majani ya kijani kibichi.

Lori hili kubwa la rangi nyeupe liko kwenye barabara ya lami. Dereva aliyekalia kiti cha mbele anaonekana kuangalia nje. Nambari ya usajili ya gari hili ni 'KBY 270A'.

Jengo hili mzee lina ukuta wa rangi nyeupe, na paa ya makuti ambalo linabomoka kwa upande mmoja. Mbele yake kumeanikwa nguo kwenye kamba. Ikona mlango mmoja wa mbao na madirisha mawili.

Huku ni kuvukoni kwa feri. Kunaonekana feri mbili moja yao ikiwa imebeba watu, mapikipiki, tukutuku na zote zipo katikati ya maji. Ufuo ule mwengine kunaonekana miti mingi yenye majani ya kijani na mijiengo mirefu.

Katika kivuko hiki kuna feri mbili za rangi ya samawati. Moja imebeba watu wengi na zimetua kando ya bahari. Maji ni matulivu na nyuma yake upande huo mwingine kuna kichaka cha miti cha majani ya kijani kibichi kinachozunguka bahari.

Kundi la watu wa jinsia ya kiume na kike wamevalia nguo rasmi na wanatembea kwenye jamvi jekundu. Anayeongoza ni rais wa Kenya Bwana William Ruto. Kando yake kuna afisa wa polisi aliyevalia nguo zake za kazi.

Ufuoni kuna mchanga mwingi mweupe. Maji ya bahari ni ya rangi ya samawati na ni matulivu sana. Anga ni wazi na hakuna mawingu mengi, huko mwisho kuna miti yenye majani ya kijani kibichi.

Meli ndogo moja iliyo na rangi ya Kenya imeegeshwa kwenye bahari maji ya baharini yanaonekana kuwa matulivu na kuna mawimbi upande wa kulia kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Ndani ya bahari kuna kikundi cha watu wanao ogelea. Kando yao kuna mashua madogo manne yaliyoegeshwa. Bahari ni tulivu na hakuna mawimbi makubwa makubwa. Anga ni safi.

Jengo hili kubwa lenye ukuta wa rangi nyeupe na dhahabu, ni msikiti ulioandikwa jina ya "Masjid Munir". Nyuma yake kuna miti mirefu ya minazi ya kijani kibichi, na hali ya anga ni shwari na ikona mawingu kidogo.

Barabara hii pana ya lami imegawanywa mara mbili. Kando yake kuna barabara ya mchanga. Pande zote mbili kuna misitu mikubwa yenye miti mingi na majani ya kijani kibichi. Kuna pia maji upande zote mbili.

Nje ya msikiti mkubwa wa rangi ya njano dome kubwa ya rangi ya kijani pamesimama halaiki kubwa ya watu. Wengi wao wakiwemo wanaume na watoto. Wengine wanaonekana kutoka na kuingia kwenye msikiti.

Inje ya jengo hili kubwa ya ofisi la huduma Kenya, wafanyikazi wamepanga laini huko inje na wamevalia sare yao ya kazi shati nyeupe na chini wakavalia nyeusi kando yao, kuna bustani iliyo na miti na nyasi za kijani kibichi.

Nje ya duka hili kuna viatu zilizowekwa kwenye meza zinauzwa. Mbele yake kuna barabara ya lami na kuna tuktuk ya rangi ya kijani kibichi inayopita na imebeba abiria. Upande huu mwingine kuna maduka yanayouza nguo viatu.

Mbele ya jengo hili kuna miti na minazi mirefu iliyoko na majani ya kijani kibichi na ukumbi mkubwa wa kumzikia uliotengenezwa na paa la mabati na liko kando ya bahari. Maji ya baharini ni matulivu na kuna mawimbi madogo kwa mbali.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga mwingi sana mweupe umefunikwa na uchafi unoonekana kama mabaki ya miti na manyasi ya rangi ya hudhurungi na ingine ya rangi ya kijani kibichi, pia kuna mimea kidogo iliyomea mea kwenye mchanga.

Mashine ya kreni ya rangi ya manjano, imeubeba mzigo mkubwa wa rangi nyeupe na ya samawati, na kuipakia kwenye lori lililosimamishwa kando. Kuna mtu mmoja wa jinsia ya kiume aliyesimama juu ya hio lori.

Ndani ya ofisi hii ya huduma Kenya kuna watu watatu, wawili wao wa kijinsia ya kike, ni wafanyikazi na wamekaa upande mmoja wa meza wakiwa na tarakilishi mbele yao. Huyu wa tatu ni mwanamume na ndio mhudumiwa amekaa kwenye kiti upande wa pili.

Nje ya dirisha hili, kuna ndege moja kubwa nyeupe iliyoegeshwa kwenye uwanja wa ndege. Nje yake kuna wafanyakazi wawili wa ndege walio kwenye magari madogo ya mizigo.

Kwenye barabara hii ya lami kuna tuktuk mbili, moja ya rangi ya manjano iliyoandikwa, GT Mombasa na ingine ni ya rangi nyekundu. Nyuma yao kuna gari aina ya matatu ya hudhurungi.

Huku ni angani mwelekeo wa kutoka kwenye ndege, chini yake ni bahari na maji yanaonekana mengi. Ufuoni unaonekana kule kwa mbali na mchanga pia mweupe. Kuna miti inaonekana na majumba madogo madogo.

Barabara hii ndefu ya lami imegawanywa kwa mistari wa manjano katikati. Kuna gari jeupe huko mbele. Kando yake ni misitu mikubwa ya miti ya kijani kibichi. Kuna nyaya za stima zinazopita juu.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mwingi mweupe. Juu yake kuna takataka ama uchafu wa rangi nyeusi na hudhurungi. Kando ya ufuo kuna vibanda vya makuti vilivyojengwa vya kupumzikia.

Ufuoni humu mwa bahari, kuna mchanga mwingi mweupe. Dafu lililokatwa limewekwa chini. Maji ni matulivu na ni ya rangi ya samawati. Hali ya anga si safi maana kumefunikwa na mawingu.

Kwenye barabara hizi mbili za lami, kuna magari kadhaa ikiwemo tuktuk, matatu na gari ndogo. Kando yake kuna majengo ya kifahari ya ghorofa, kuna pia nyaya za stima zinazopita katikati ya barabara.

Kwenye barabara hii ya lami kuna magari madogo ikiwemo tutkuku na pikipiki zinapita. Juu yake kuna daraja la juu la rangi ya samawati. Mpande wa kulia kuna mti mkubwa ulio na majani ya kijani kibichi.

Sehemu hii ya kupumzikia, imezungukwa na ukuta wa rangi nyeupe. Juu yake kuna paa la rangi ya manjano. mbele yake kuna minazi mingi mirefu ya kijani kibichi na huko kwa umbali bahari inaonekana.

Kundi la abiria wa ndege waliofika kutoka safarini wanaelekea kwenye jumba lililoandikwa, Manda Airport. Wengi wao wamebeba mabegi na mizigo ndogo ndogo, kando yao kuna nyasi na miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Humu ni ndani mwa duka la nguo. Duka aina tofauti tofauti kama sidiria, marinda na mashati yametundikwa. Chini yake kuna kabati ya rangi nyeupe iliyo na vifungo vya rangi ya dhahabu. Sakafu ni nyeupe.

Katika barabara hii ya mawe ilio zungukwa na nyasi na miti ikiwemo minazi mirefu ya kijani kibichi kuna mabango yalio andikwa Janary na mengine Deltenia.

Kibanda hiki kimejengwa kwa vijiti na paa limetengenezwa na makuti, liko kwenye ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe kando yake, nyuma yake kuna msitu wenye miti ya kijani kibichi

Hekalu hili ni kubwa na lina muundo wa kiasili. Upande zote kuna miti mirefu iliyo na majani ya kibichi. Mbele yake kuna barabara ya lami na magari yameegeshwa kando yake. Kuna nyaya za stima zinazopita juu.

Katika barabara hii ya lami, kuna tuktuk ya rangi manjano inayopita. Kwenye upande mmoja kuna pikipiki zilioegeshwa na watu wanaoendelea na shughuli zao. Mabasi makubwa matatu yameegeshwa mbele ya jumba kubwa.

Sanamu hili lenye umbo wa mwanamke limevaa blauzi lenye muundo wa nyoka wa rangi ya manjano na hudhurungi. Limevaa suruali ndefu nyeusi. Nyuma yake kuna nguo zingine zilizotundikwa.

Hili ni sehemu la duka la vyombo vya nyumbani vya umeme na vimepangwa kwenye rafu za mbao, sakafu nayo ni ya rangi ya nyeupe na vifaa hivyo vina rangi tofauti kama nyeusi na kijivu.

Mbele hapa mahali pa kupumzikia kuna miti nyingi ya minazi mbele yake iliyo na majani ya kijani kibichi. kwa mbali bahari inaonekana na maji ni matulivu ya samawati anga ni safi haina mawingu mengi.

Kwenye meza hii ya hudhurungi kumepangwa mabunda yalioko na kadi za vitambulisho na wananchi wa Kenya. Kadi hizo zimefungwa kwenye bladder ya rangi ya manjano.

Kikundi cha wanasheria waliohitimu chuo kikuu wamesimama mbele ya jengo. Wamevalia nguo rasmi za shahada. Wawili wao wameshika vitabu vya dini na kuongea kwenye kipaza sauti.

Ndani ya kanisa hili, yenye ukuta ya rangi njano, kuna msalaba unaoning'inia kwenye paa. Juu ya msalaba huo kuna sanamu ndogo ya Yesu akiwa amesulubiwa.

Ngamia aliyefungwa kiti cha kubebea watu juu ya rangi ya nyekundu na manjano anatembea kwenye ufuo wa bahari. Kando yake kuna watu wengi wanaoendelea na shughuli zao. Huko majini kuna mashua madogo madogo na maji yametulia.

Sasa hivi ni nyakati za machweo ya jua kwenye bahari. Miale ya jua imefichwa na mawingu yenye rangi ya manjano inayotoa mwangaza wa kupendeza. Katikati ya maji kuna mashua ndogo iliyowekwa hapo.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wamekalia ngazi za kuingilia kwenye uwanja wa michezo. Wamevalia nguo zenye rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi, na wengine wao wameshikilia bendera za Kenya.

Kwenye barabara hii ya mchanga kuna watu wawili wajinsia ya kiume wanaotembea. Mbele yao kuna gari kubwa la aina ya lori. Kuna pia miti iliyoko na majani ya kijani kibichi huko mbele, anga nayo ni safi na kuna mawingu machache meupe.

Hili jumba kubwa la vioo lililoandikwa, Voi Station huko mbele ni kituo cha treni. Mbele yake kuna barabara ya lami na pia kuna nyasi zilizokuwa zimeanza kukauka.

Kwenye ufuo wa bahari kuna mchanga mwingi mweupe. Miale ya jua inapotea na inafunikwa na mawingu meupe yaliyo angani. Maji ni matulivu na kuna mashua madogo yaliyoko katikati ya bahari hili.

Nyumba hii ya kiasili lililojengwa na mbao na ukuta wa makuti. Iko na mlango mmoja na mbele yake kuna mchanga mweupe kama wa bahari. Imezungukwa na miti yenye majani ya kijani kibichi nyuma yake.

Ufuoni humu wa bahari kuna mchanga mwingi saana mweupe na kuna mashua madogo ya mbao ambayo yameegeshwa. Huko mbele kuna vibanda vingi vya kujikinga na jua vilivyojengwa hapo. Hali ya anga si safi vile kuna mawingu yaliyofinika mbingu.